Wanaume wawili wamesimama karibu na gari la umeme linalochanjiwa kwenye kituo cha kisasa, mmoja amevaa suti nyeusi na mwingine shati jeupe na suruali nyeusi, wakionekana kuzungumza, muonekano huu unaonyesha maendeleo ya teknolojia rafiki kwa mazingira.

Gurudumu la gari la audi lina rimu ya kisasa yenye spika tano. Limeegeshwa kando ya barabara. Sehemu ya mwili wa gari nyeusi inaonekana ikionyesha ubora wa muundo na hadhi ya gari ya kifahari.

Watu watatu wamesimama mbele ya kaunta wakingoja huduma. Nyuma ya kaunta kuna mtu mmoja ambaye anayeonekana akipatia huduma mwanamke ambaye amevalia hijabu.

Gari la trela la rangi ya buluu limebeba magari kadhaa katika muundo wa viwango viwili. Moja likiwa chini, na mengine juu. Trela limeunganishwa na lori ambalo inaonekana sehemu ya kulia. Mandhari ya nyuma inajengwa lenye maandishi ya Kichina na nembo ya biashara. Ikionyesha shughuli ya usafirishaji wa magari.

Mkono umeshika noti kadhaa za shilingi 1,000 za Kenya. Mbele ya kibodi ya kompyuta. Mandhari hii washiria shughuli za kifedha kama malipo, biashara, au upangaji wa bajeti. Muonekano wa nambari ya mfuatano na neno Kenya kwenye noti umeongezwa uthibitisho wa usahihi wa sarafu.

Jengo lililofunguliwa mlango, linaonyesha mashini maalum ya kugawa maziwa yaliyopakiwa. Mlango wake umepambwa kwa picha za ngombe na chupa za maziwa, ikisisitiza ubora na usafi wa huduma hii ya kisasa. Maandharii hii inakisi mbinu mpya za upatikanaji wa maziwa safi kwa jamii katika mazingira ya mjini.

Mikungu ya ndizi imeekwa juu ya uso wa tambarare. Baadhi ya ndizi ni kijani kibichi zingine zikiwa na rangi ya manjano zikionyesha viwango tofauti vya ukomavu. Muonekano wa madoa na maumbo mbalimbali, unaonyesha ndizi hizi ni halisi labda zikiwa zimeandiliwa kwa ajili ya soko au matumizi ya nyumbani.

Kioski hiki kidogo kinatoa bidhaa mbalimbali kama vinywaji baridi, vitafuno na maji ya chupa. Mlangoni kuna jina Mpesa kuonyesha kuna huduma za kifedha zinazopeanwa katika duka hili.

Magari matatu ya kifahari yamepakiwa nje. Mawili yakiwa meusi huku moja limepakwa rangi nyeupe. Kuna jua kali ambayo inaleta mwangaza kuonyesha kua magari hayo ni ya kifahari sana.

Duka dogo la mitaani linaonyesha bidhaa mbalimbali kama mchele, vinywaji baridi na karatasi laini, zikiwa zimepangwa nje kwa wateja. Bango la kijani la M-Pesa linaashiria huduma za kifedha zinazopatikana hapo.

Gari la SUV nyeusi limeegeshwa kwenye ukumbi wa maonyesho, likiwa na muundo wa kuvutia na magurudumu makubwa. Mandhari ya kisasa na mwanga mzuri unaonyesha mazingira ya kibiashara, yanayolenga kuvutia wateja wanaotafuta ubora.

Hili ni duka iliyo na bango iliyoandikwa M-Pesa imepakwa rangi ya kijani, ndani yake kukiwa na mtungi na ndoo. Kando yake pia kunaonekana kuwa na friji iliyowekwa vinywaji mbalimbali.

Kundi la watu kwenye eneo la kijani lenye magari yaliyopaki. Wengine wamekaa kwenye nyasi, wengine wamesimama au kutembea. Katika hali inayodokeza mkusanyiko wa kijamii au tukio maalumu. Jua linamulika kwa upole likiongeza haibu ya mazingira ya asili yenye miti nyuma yao.

Duka la Kieni dairy products linauza bidhaa za maziwa likiwa limepambwa kwa nembo ya High Ridge na kauli mbiu Deliciously Healthy . Wateja wanahudumiwa kwenye kaunta huku matangazo ya bidhaa mbalimbali za maziwa yakiwekwa mezani na ukutani.

Picha inaonyesha sehemu safi ya ndani ya duka la magari, yenye magari mpya yaliyopangwa kwa mstari juu ya sakafu ya vigae, mwanga wa taa na madirisha makubwa unaangaza vizuri eneo lote, ukionyesha mazingira ya kisasa na ya kuvutia.

Mandhari ya magari mapya yaliyopangwa kwa nadhifu, katika foleni sambamba. Rangi zake ni nyeupe na fedha, ikionyesha hali ya utaratibu, upatikanaji wa huduma, inawezekana ni eneo la biashara ya magari au kituo cha ukodishaji likionyesha maendeleo ya usafiri na muundo wa huduma, zinazobadilika mijini.

Noti za Kenya za shilingi elfu moja zimepangwa kwa umbo la duara katikati ya meza huku noti za mia mbili na mia tano zikiwa pembeni. Mpangilio huu unaonyesha utajiri, usafi wa fedha na aina tofauti za sarafu zinazotumika nchini Kenya.

Magari ya kisasa aina ya suvs yameegeshwa kwa mpangilio mzuri yakiwa yamepangwa bega kwa bega katika maegesho ya wazi. Picha hii inaangaza kwa mandhari ya kupendeza ya angani yenye mawingu mepesi na rangi za machweo ikionyesha uzuri wa magari haya na mazingira yaliyotulia.

Msururu wa magari meupe ya kisasa umepangwa kwa mpangilio mzuri katika eneo la maegesho. Mwonekano wao wa kisafi na teknolojia ya hali ya juu unaashiria maendeleo ya kisasa katika sekta ya usafiri. Mpangilio huu unaonekana wa kuvutia, unaonyesha nidhamu na mpangilio bora wa mazingira ya miji.

Gari la kifahari aina ya Mercedes-Benz G-Class SUV , limegesha kwenye eneo la kuuza maberi. Taa zake zimewashwa, na mandhari ya ndani inamwangaza wa kisasa unaoangazia thamani na haiba ya gari hilo. Mwandari hii inaendana na kauli mbiu ya ubora, mtindo na mafanikio.

Kwenye uwanja wa kijani, magari kadhaa yameegeshwa karibu na miti, huku watu wachache wakisimama karibu na magari hayo. Hali ya anga ni ya utulivu na mahema yanayoonekana kwa umbali yanadokeza kuwa kuna tukio la kijamii au mkusanyiko wa kijamii unaoendelea katika mazingira ya asili.

Duka la matunda limesheni mazao ya aina mbali mbali. Ndizi, nanasi, tikitimaji, nyanya , machungwa na matunda mengine yenye rangi angavu, yamepangwa kwa mvuto. Mandhari hii inaonyesha uzuri wa soko la mitaani na upatikanaji wa lishe safi kwa kila mmoja.

Soko linaonekana kuwa na shughuli nyingi, likiwa na watu wanaotembea katikati ya barabara nyembamba, iliyopambwa na vipanda vya biashara, bidhaa mbalimbali zinaonyeshwa kama vile nguo zenye rangi ya ngavu, vitambaa, na bidhaa nyinginezo. Chini ya paa za muda, zilizotengenezwa kwa plastiki, hauturubai.

Noti ya shilingi elfu moja ya Kenya, ikiwa na maandishi rasmi, kama benki kuu la Kenya. Kuna alama za kiusalama, kama vile hologramu, na michoro ya kibenki iliyotata. Na kipande cha fedha kinachobeba umuhimu wa kitaifa, kiuchumi, na utambulisho wa taifa.

Kibanda cha sokoni kimejaa viatu mbalimbali zilizopangwa kwa mpangilio mzuri juu ya muundo wa mbao. Ubunifu wa viatu hivi unaonekana kwa mapambo ya mioyo, rangi tofauti na mitindo ya kuvutia.

Bidhaa za maziwa zimepangwa kwenye kabati la kioo dukani. Aina mbalimbali za Royal Fresh kama maziwa na mtindi zikionyesha uzuri wa uwasilishaji na uafikiaji wa lishe bora kwa wateja. Taswira hii inaonyesha ubunifu wa biashara na umuhimu wa bidhaa za kila siku katika jamii.

Mtu mmoja amevalia shati nyeusi na sketi ya buluu . Ameshikilia mashine ya mafuta ya kupikia. Kando ya mashine hii kuna mashine ya maziwa na inaonekana kuwa hii ni biashara yake.

Mikono miwili inashikana huku pesa, noti za shilingi elfu moja zikihamishwa kati yao. Mmoja amevaa shati la mstari, mwingine shati yake haionekani. Tukio linaonyesha malipo au makubaliano ya kifedha katika mazingira ya kawaida.

Jokofu nyekundu la kuekea vinywaji, linaonekana likiwa na vinywaji mbalimbali. Kwa mlango wa duka hili kuna mabandiko ya maneno Mpesa kuonyesha kuwa wanapeana huduma za kifedha.

Mlangoni mwa duka la kijani limeandikwa mpesa kwa wima na jirani yake kuna duka jingine lenye mlango wa bluu. Mtu aliyevaa buibui na mavazi nyeusi anatokea upande wa pili wa mtaa. Kulia kuna wanaume wameketi karibu na kibanda kidogo yenye bidhaa mbalimbali za kuuza.

Gari za kifahari aina ya Mercedes-Benz na Lamborghini, zimepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya jumba la maonyesho, lililo jengwa kwa vioo vikubwa. Mandhari safi, mimea ya ndani, zinaashiria hadhi ya hali ya juu na maisha ya kifahari yanayowakilishwa na magari haya ya kisasa yenye muundo wa kipekee.